Hapa kuna Martha Koome, mkubwa wa IEBC. Tukiangalia hapo kando yake tunaona wakubwa wake wenye anawafuata, alafu kuna bendera ya Kenya na hapa mbele pia kuna wengine hapo wameketi wakisikiliza maelezo kutoka kwa Martha Koome.